Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti, wakifanya mazungumzo ya vitu mbalimbali. Huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambazo wanazitumia. Pia kuna chupa zinazotumika kuhifadhia maji au chai.

Mwanaume aliyesimama huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, akiwa anawasilisha hoja au kutoa mada katika kundi la watu ambao wameketi mbele yake. Mezani kukiwa kumefunikwa na kitambaa na kuna chupa za maji ya kunywa.

Wanawake pamoja na wanaume, wakiwa wapo ndani ya jengo. Wengi wao wamevaa vitambulisho vilivyoning'inizwa shingoni. Wakiwa wanaaandaa mada ya kuwasilisha kwa kuandika, kwenye karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanaume na wanawake waliovaa vitambulisho vilivyo ning'inizwa shingoni kwa kamba wakiwa wanaandaa mada ya kuwasilisha kwa kuandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza, pembeni kukiwa na kompyuta mpakato na chupa za maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao ndani ya darasa, huku wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari kile walichofundishwa.

Wanaume na wanawake waliokusanyika ndanii ya jengo lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, huku mbele akiwepo mwanaume anayewapatia mafunzo pamoja na bidhaa mbalimbali zilizopo juu ya meza, ikiwa ni kama zawadi au msaada.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao, akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile walichoelewa kwenye madaftari madogo ya msomi yaliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wakiume wakiwa wanamtazama mwanamke, ambaye ameshika vipande vidogo vya plastiki vya rangi tofautitofauti vinavyounganishwa na kuunda umbo kubwa lenye maana. Mchezo huu hutumiwa na watoto kwaajili ya kuchangamsha ubongo wao.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika madawati madogo yenye uwezo wa kukaliwa na watu wawili wanene, huku wakiwa wanapatiwa mafunzo na kuandika kile wanachojifunza katika madaftari.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa. Juu ya meza kukiwa na vitabu na madaftari wanayotumia kwa ajili ya kujifundishia. Pembeni kuna baiskeli inayotumika kama chombo cha usafiri imeegemezwa ukutani.

Vijana wa kike na wa kiume wa rika tofauti, wakiwa wamesimama kwa pamoja huku wakivalia majoho marefu na kofia, katika mahafali yao ya kuhitimu mafunzo ambayo wamepatiwa kwa muda mrefu.

Mwanaume mmoja pamoja na wanawake wawili wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili kujifunza jambo, huku nyuma yao kukiwa na ubao mdogo uliobandikwa makaratasi mengi yenye rangi nyeupe.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika viti ambavyo hutumiwa na walemavu wa miguu, ndani ya jengo lenye maputo ambayo yanaipamba na kuipendezesha sehemu hiyo; mbele yao kuna skrini kubwa ikionyesha kuwa, wanapatiwa mafunzo ya kujifunza kuzungumza Kiitaliano.

Mwanamke na mwanaume waliovaa majoho marefu na kofia, wakiwa wanapata picha ya pamoja katika mahafali yao, huku wakikabidhiana cheti kinachoonyesha kuwa wamehitimu mafunzo au taaluma waliyokuwa wanapatiwa.

Wanawake na wanaume wa rika tofauti, wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, ndani ya jengo lenye nguzo imara, zikiwa zilizoshikilia paa la jengo hilo, huku wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayopatiwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wanamtazama mwanamke ambaye anacheza mchezo wa watoto wadogo unaochangamsha akili, kwa kuunganisha vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti na kutengeneza umbo kubwa na lenye maana au linalojulikana.

Wanawake wawili waliyoketi katika viti mmoja akinyoosha kidole katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili kumuelekeza mwenzake sehemu ya kuangalia, nyuma yao kuna vitabu mbalimbali vimepangwa katika rafu ya mbao ikiashiria kuwa eneo hilo ni la maktaba.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti huku akitazama kompyuta iliyopo mbele yake na kujifunza nyuma yake kuna vijana ambao pia wanatumia kompyuta ili kuongeza maarifa yao na uelewa wa jambo fulani.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti nje ya nyumba wakionekana kuwa ni familia au watu wa katibu wanaojuana, huku baadhi yao wakiwa wanasoma vitabu na kujadiliana maswala mbalimbali.

Kijana wa kiume aliyevaa koti la rangi ya bluu, akiwa ameketi katika dawati la mbao lililopo darasani, akijisomea mwenyewe kwa kuandika katika daftari, huku akitumia penseli aliyoshikiria mkononi.

Vijana wa kiume wa rika tofauti wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, wakijadiliana maswala mbalimbali ya kimaendeleo. Ukutani kukiwa kuna ubao wa rangi nyeupe, na kabati la mbao linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Vijana wakike na wakime wenye rika tofauti tofauti, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanasikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa, nyuma yao akionekana mwanaume aliye simama akiwa anawatazama.

Vijana wakike na wa kiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakijifunza namna ya kuchora au kuandika herufi na alama mbalimbali, kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na kuchora kwenye makaratasi ya rangi nyeupe.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika madawati madogo ndani ya darasa wengi wao wakivalia kofia, wanapatiwa mafunzo na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madafutari.

Mchanganyiko wa watu wenye asili mbalimbali wakiwemo wa afrika na wazungu, ambapo wanapatiwa mafunzo kwa pamoja, huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza jambo fulani.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na ubao mdogo wenye makaratasi mengi ambayo yamebandikwa.

Wanawake na wanaume, wakiwa wamekusanyika eneo moja ndani ya chumba, wakiitazama kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza, huku mwanamke aliyeketi akibonyeza vitufe ili kuiamuru kufanya jambo wanalohitaji.

Mwanamke aliyesuka vizuri akiwa ameketi kwenye kiti na kuitazama kompyuta iliyopo mbele yake ili kujifunza huku nyuma yake kukiwa na vijana wa kike na wa kiume, ambao pia wanatumia kompyuta ili kujiongezea maarifa.

Wanaume watatu wakiwa wameketi katika viti wakiizunguka meza pana, ambayo juu yake ina chupa za maji ya kunywa, madaftari au vitabu wanavyo vitumia kwa ajili ya kujadiliana na kishikwambi ambacho kimezimwa; huku pembeni Kuna bango refu la rangi nyeupe ambalo lina maandishi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi kwenye nyasi fupi chini ya miti mirefu inayotoa vivuli, wakiwa wanasikiliza kwa makini mada ambayo inazungumzwa na mwanamume aliyesimama katikati yao.

Wanafunzi waliovaa sare ya rangi ya maziwa, wakiwa wamesimama ndani ya darasa au jengo kubwa ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji na utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, wameketi kwenye viti vya plastiki wakijadiliana maswala mbalimbali ya kimaendeleo. Katikati yao kuna watoto wadogo ambao wamelala juu ya mkeka.

Vijana wa kike na wa kiume wa rika tofauti wakiwa wamesimama, huku wana nyuso za furaha na tabasamu. Wamevaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi katika mahafali yao ya kuhitimu mafunzo au elimu waliyokuwa wanapatiwa.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari nzuri na tulivu ya eneo la nje, wakizunguka meza yenye muundo wa duara juu yake kukiwa na vitabu, makaratasi na simu janja.

Wanawake waliowabeba watoto wadogo wakiwa wamejikusanya ndani ya eneo ambapo wanapatiwa mafunzo na muuguzi wa afya aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu, yanayohusiana na malezi bora na afya njema kwa watoto wachanga.

Wanaume wakiwa wamesimama ndani ya chumba baadhi yao wamevaa suti na kanzu, huku mmoja akiwa ameinama na kuandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza na wenzake wakiwa wanamtazama.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wakiwa wamesimama katika mstari wote wameshikilia vyeti ambavyo vinaonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa huku nyuma yao kukiwa kuna vyombo vya miziki.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia ya rangi ya njano wakiwa wanajadili maswala mbalimbali kwa kutazama skrini ya kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi ndani katika viti ndani ya chumba mmoja wapo, akiwa amesisima na kutoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiwa wanapatiwa mafunzo, huku wakivalia sare za fulana ya rangi ya bluu bahari, ikiwa ina nembo ya viganja vya mkono vyenye rangi tofautitofauti.

Wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo kila mmoja ana karatasi ya mtihani wenye maswali anayopaswa kuyajibu kwa sahihi ili kufaulu ikiwa ni kipimo cha uelewa wa yale yote waliyofundishwa.

Wanawake walioketi katika viti wakiwa na wanamtazama mwalimu wa kike aliyesimama ubaoni. Akiwa anawafundisha namna ya kusoma na kuandika baadhi ya maneno ambayo ni ya lugha ya kiingereza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti kwa mpangilio wa mstari ulionyooka, huku wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa ili waweze kuelewa na kuandika katika madaftari yao kile ambacho wanafundishwa.

Vijana wakiume na wakike ambao ni wanafunzi waliovalia mavazi ya rangi ya maziwa, wakiwa wapo ndani ya jengo wakipatiwa mafunzo wa utumiaji na utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba ambapo wanapatiana mafunzo na elimu kuhusu ushonaji wa nguo za aina mbalimbali kwa kutumia cherehani za kisasa ambazo zinafanya kazi hiyo.

Kundi la wanaume walioketi ndani ya chumba chenye dirisha linalopitisha mwanga wa kutosha na hewa safi, wakiwa wanatazama kishikwambi ambacho mmoja wao amekishikilia na kujadili masuala mbalimbali.

Wanawake na wanaume wa rika tofauti wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu. Ndani ya jengo ambalo lina nguzo refu na imara ambalo linashikilia paa la jengo hilo. Wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa ili kuongeza maarifa na uelewa wao.

Vijana wakike na wakiume, wakiwa wameketi kwenye viti vyenye rangi nyeupe, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali ya maendeleo, huku katikati yao kukiwa na watoto wadogo waliolala juu ya mkeka ambao umetandikwa chini.

Wanawake wanne wakiwa wamesimama katika mstari mbele ya jengo, mkononi wameshikilia karatasi ambazo zinaonyesha ramani ya bara la Afrika ikiwa imepakwa rangi tofautitofauti.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika vyeti ndani ya jengo ambapo wanajadiliana masuala mbalimbali ya maendeleo kwa kutumia baadhi ya vitabu au makaratasi yaliyotapakaa juu ya meza pana ya rangi nyeupe.

Mkusanyiko wa watu wengi. Wakiwa wameketi katika nyasi fupi za rangi ya kijani, chini ya miti mirefu inayotoa vivuli, wakiwa wametulia wakimsikiliza kiongozi wao wa kiume, ambaye amesimama akiwa anazungumza.

Vijana wa kike na wa kiume waliovalia makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wameketi kwenye viti wakipatiwa mafunzo yanayohusiana na kilimo bora cha kisasa na mwalimu ambaye anaandika katika ubao mdogo wa rangi nyeupe.

Watu wenye asili tofautitofauti wakiwemo, waafrika na wazungu wameketi katika madawati ndani ya darasa. Wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu itakayowasaidia Katika maisha yao huku wengine wakiwa wanatumia kompyuta mpakato.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo na mwalimu wa kiume aliyesimama, mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioandikwa ukiwa umening'inizwa ukutani.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa safi akitoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi katika viti wakimsikiliza huko nyuma yao kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba kikionekana kuwa ni ofisi, ambacho kina mapazia yaliyofungwa katika madirisha, mezani kuna chupa za maji ya kunywa, kompyuta mpakato na makaratasi.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi kwenye kiti huku upande wake wa kushoto na wa kulia, wakiwa wapo wanawake wawili, wote wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa kutumia mbao.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, ambapo mmoja wao amesimama akiwa anawaelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Watu wakiwa wamekusanyika katika mazingira yenye miti mirefu, ikionekana kuwa mkutano unafanyika eneo hili. Wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki na kumsikiliza mwanaume ambaye amesimama akiwa anatoa hoja zake.

Kundi la wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya shamba ambapo kuna mimea imestawi vizuri ya rangi ya kijani kibichi huku wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusiana na kilimo bora na cha kisasa zaidi.

Wanaume wakiwa wameketi kwenye viti huku mmoja wao akisimama na kutoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti mirefu inayotoa vivuli, wakiwa wameketi kwenye viti, huku wengine wakisimama na kumsikiliza mwanaume ambaye anatoa hoja au mada mbele ya watu walioketi kwenye viti huku mezani kukitandikwa kitambaa cheupe.

Kundi la wanaume wa rika tofauti wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakijadiliana maswala mbalimbali. Huku ukutani kukiwa kuna ubao wa rangi nyeupe na kabati ambalo hutumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama pembeni ya ubao akimtazama mwanamke ambaye anamfundisha namna ya kujumlisha hesabu, na kuandika irabu za kiswahili kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Watu wenye asili tofautitofauti wakiwemo waafrika na wazungu, wameketi katika viti ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo, huku baadhi yao wakiwa wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa gauni refu akiwa amesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha; utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu, akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu ambao wameketi kwenye viti, wakimsikiliza kwa umakini na kwa usikivu mkubwa.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi vizuri, wote wakiwa ndani ya darasa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba, huku mmoja wao akisimama na kuwapa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanaume wakiwa wameketi katika madawati kila mmoja akiwa makini kufanya au kujaza maswali yaliyopo kwenye mtihani, ili aweze kufaulu vizuri na kupatiwa cheti cha kuhitimu mafunzo.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, huku mezani kukiwa na vitabu na madaftari wanavyotumia kwa ajili ya kujifunzia, pia kuna chombo cha usafiri ambacho ni baiskeli kimeegamizwa katika ukuta.

Watu wazima wa kike na kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa lililo na mwinuko. Wakiwa wanajisomea wenyewe kwa kutumia vitabu au madaftari yaliyopo juu ya meza. Pia kuna chupa za maji ya kunywa.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti huku mmoja akinyoosha kidole kwenye skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza akielekeza jambo fulani, nyuma yao kuna rafu iliyopangiliwa vitabu ikiashiria kuwa eneo hilo ni maktaba.

Kundi la wanaume watu wazima, baadhi yao wakiwa wamevaa kofia kichwani, wamesimama ndani ya jengo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wana nyuso za furaha, huku wakionekana kama wanacheza muziki.

Eneo kubwa ambalo lina meza pamoja na viti viinavyo tumiwa na wanafunzi wakike na wakiume kwaajili ya kujisomea huku wakitumia kompyuta mpakato, simu janja au vitabu na madaftari.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, ambapo wanamtazama mwenzao alioinama, akiwa anaandika katika karatasi nyeupe iliyopo mezani, huko pembeni kukiwa na vitabu na kompyuta mpakato iliyofunikwa ikiwa juu ya vitabu.

Vijana wakike na wakiume waliokusanyika na wameketi katika viti kwenye mandhari ya shamba ambapo kuna mirefu ya mahindi iliyostawi vizuri. Huku mbele yao akisimama mwalimu wa kiume ambaye anawapatia mafunzo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, mabenchi, na madawati ndani ya darasa ambapo wanapatiwa elimu isiyo rasmi inayohusu masuala ya ndoa ubaoni kukiwa kuna maandishi yanayoonyesha aina maana pamoja na umuhimu wa ndoa.

Wanaume watatu walioketi katika viti huku mwanamke mmoja amesimama, wakiwa wanaitazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha na hewa safi vinavyopita katika madirisha yaliyo wazi.

Wanawake watatu waliova mavazi mazuri ya kuwapendeza, mkononi wameshikilia penseli, ambazo wanazitumia kuandikia katika makaratasi yaliyotapakaa juu ya meza, ambayo wanayasoma pia.

Kundi la wanawake wakiwa wamewabeba watoto wao wadogo, wakiwa wanamsikiliza muuguzi wa afya aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu, akiwa anawapatia mafunzo au elimu inayohusu malezi na afya bora kwa watoto.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya ubao mweupe, mmoja wao akiwa anabandika karatasi katika ubao huo na mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo, ambalo amelishikilia mkononi mwake.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo, huku wakiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini, na mmoja wao ameshika mkasi tayari kwa ajili ya kukikata na kushona, kwa kutumia mashine zijulikanazo kama cherehani.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wameketi katika viti vya rangi nyekundu ndani ya chumba ambapo wanapatiwa semina au mafunzo ya kitu fulani wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yao.

Wanaume watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, ambapo lina bango refu la rangi nyeupe lililoandikwa, huku wakiizunguka meza ambayo juu yake kukiwa na chupa za maji ya kunywa, vitabu pamoja na simu janja.

Watu wazima wakiwa wamekusanyika na kuketi katika madawati ambayo yametengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari.

Bibi aliyejifunga kitambaa cha rangi ya njano kichwani, akiwa ameketi kwenye dawati ndani ya darasa, huku mkononi akishikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo, kikiwa na jina lake pamoja na saini kuonyesha umiliki.

Mwanaume ambaye ni mwalimu akiwa amevaa mavazi ya rangi nyeusi anamtazama mwanamke anayemfundisha akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi hesabu za kujumlisha pamoja na irabu za kiswahili.

Mwanaume mmoja na wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambacho kina mwanga hafifu, wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo ambayo yameandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza.

Vijana wa kike na kiume waliokusanyika ndani ya chumba ambapo ameketi kwenye viti vyekundu wakizunguka meza yenye vitabu mbalimbali na madaftari wanayoyatumia kwa ajili ya kujadiliana.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wapo wameketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama pembeni ya darasa hilo, huku mbele kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi, umening'inizwa ukutani.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti wamevaa mavazi ya kuwapendezesha, huku mkononi wakiwa wameshikilia penseli ambazo wanatumia kuandika katika makaratasi yaliyotawanyika mezani.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti huku mezani kukiwa kuna makaratasi ambayo wanayasoma eneo hilo lina nguzo refu na imara zilizoshikilia paa ambalo huwakinga na mwanga mkali wa jua.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika miti, huku wakitazama makaratasi ambayo yapo juu ya madawati. Eneo hilo lina nguzo refu na imara ambazo zimezuia paa la sehemu hiyo likiwakinga na mwanga mkali wa jua.

Bibi akiwa ameketi katika dawati akisoma kitabu ambacho kina maandishi pamoja na picha nyuma yake kuna chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki, nyuma yake kuna mashamba makubwa ambayo yananyasi kavu.

Kijana wa kiume na vijana wawili wa kike, wakiwa wameketi katika viti wakitumia kompyuta zilizopo juu ya meza mbele yao, ili kupata taarifa kuburudika au kujielimisha na jambo fulani.

Mwanamke alievaa gauni refu akiwa amesimama kwenye chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu akiwa anatoa mafunzo kwa watu waliometi kwenye viti, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanaopatiwa.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika viti wakiwa wanafanya majadiliano, ya kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza maarufu kijulikanacho kama biblia, huku wakitumia madaftari kuandika kile walichojifunza.

Kijana wa kiume akiwa ameketi kwenye kiti, huku upande wake wa kulia na wa kushoto wakiwa wapo wanawake wawili wote wanaitazama skrini ya kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza ndani ya ofisi.

Kijana wakiume ambaye ni mwalimu akiwa anatoa somo kwa watu wazima walioketi kwenye viti vya rangi ya machungwa kwa mpangilio wa mistari huku mmoja wao akiwa amesimama na kuchangia mada ,kuuliza au kujibu swali..

Mwanamke aliyevaa gauni refu akiwa amesimama ndani ya jengo ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu. Akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa usikivu na umakini.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti ambavyo hutumiwa na walemavu wa miguu, wakiwa ndani ya jengo lililopambwa kwa mapulizo na vitambaa vya rangi tofautitofauti, mbele yao kuna skrini kubwa inayoonyesha kuwa wanajifunza lugha ya kiitaliano.

Wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa mezani kukiwa na vitabu na madaktari wanavyotumia kwa ajili ya kujifunzia pia kuna baiskeli inayotumika kama chombo cha usafiri nimeegemezwa katika ukuta wa darasa hilo.

Bibi aliyejifunga kitambaa cha rangi ya njano kichwani, akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa mkononi ameshikilia cheti, kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo aliyopatiwa, kikiwa kina jina lake pamoja na saini.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa, wakijadiliana kilichoandikwa Katika makaratasi yaliyopo mezani ukutani kuna makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Wanawake watatu wakiwa wameketi katika viti ndani ya nyumba ya kisasa na nzuri, wakijadiliana kilichoandikwa kwenye makaratasi yaliyopo juu ya meza; ukutani kukiwa na picha pamoja na makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Watu wenye asili tofautitofauti wakiwemo waafrika na wazungu, wameketi katika viti ndani ya darasa ambapo wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa, huku mmoja akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi, akiwa amesimama ndani ya maktaba ambapo vitu vya lugha na aina mbalimbali vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao, nayeye akichagua kitabu kimoja ili kwenda kujisomea na kupata maarifa au kuburudika.

Mwanaume alieketi katikati huku pembeni kukiwa na wanawake wawili wanajadili baadhi ya mambo yaliyoandikwa kwenye vitabu vilivyopo juu ya meza, pembeni yao kuna rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti wakizunguka meza, ambapo wanamtazama mwanaume aliyeinama akiwa anaandika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza hiyo pana; pembeni kuna kompyuta mpakato iliyopo juu ya vitabu.

Wanawake walioketi kwenye viti vya plastiki baadhi yao wakiwa wamebeba pochi wanajadili masuala mbalimbali huku nyuma yao kukiwa na ubao mweusi ulioandikwa kwa maandishi meupe ikiashiria kuwa eneo hilo ni darasa kwa ajili ya kujifunzia.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa, akiwa anasoma kitabu ili kuwafundisha watu wazima walioketi kwenye viti; wakiwa wanamsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari, ili kuwasaidia kukumbuka wakati watakaposahau.

Wanafunzi waliovaa mavazi au sare za rangi ya maziwa, wakiwa ndani ya jengo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza zao.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha na hewa safi, vinavyopitia katika madirisha ya vioo yaliyofunguliwa huku wakijadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti wakijadiliana mambo muhimu, huku wengine wakiwa wamebeba pochi, nyuma yao kuna ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa maandishi meupe, ikiashiria kuwa eneo hilo ni darasa kwa ajili ya mafunzo.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba kidogo ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali, wakiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini na mwingine ameshikilia mkasi tayari kwa kukata na kushona kwa kutumia cherehani.

Wanawake na wanaume waliovaa fulana za rangi nyekundu na kuketi katika viti anbavyo hutumika na walemavu wa miguu wakiwa katika jengo lililopambwa kwa mapulizo, huku mbele yao kukiwa na skrini kubwa inayoonyesha kuwa wanajifunza lugha ya kiitaliano.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho wanafanya shughuli ya ujasiriamali kwa kushona nguo za aina mbalimbali, wakiwa wanatoa mafunzo ya ushonaji kwa kutumia mashine za kisasa zinazojulikana kama cherehani.

Watu wa asili tofautitofauti wakiwemo waafrika na wazungu wameketi katika viti ndani ya darasa wakisikiliza kile wanachofundishwa, huku nyuma kukiwa na ubao wa rangi ya kijani, uliobandikwa makaratasi ya matangazo.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti kwa makundi makundi ndani ya jengo ambapo wanafanya majadiliano ya mada muhimu huku moja wao akiwa ameshikilia karatasi mkononi yenye maandishi ambayo anaisoma.

Kundi la wanawake wakiwa wamewabeba watoto wao wadogo wakiwa wanapatiwa mafunzo na muuuguzi wa afya aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu akiwapatia mafunzo kuhusu afya bora na malezi ya watoto wadogo.

Wanaume wawili wakiwa wameketi wakimtazama mwanamke ambaye anatumia vipande vidogo vya plastiki, kuviunganisha na kutengeneza umbo moja kubwa ikiwa ni mchezo unaotumia na watoto kwa ajili ya kukuza akili na ubongo wao.

Wanawake na wanaume wa rika tofauti wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo lenye mwanga hafifu. Mkononi wameshikilia makaratasi ambayo huyasoma. Pembeni kuna meza ndogo pembeni kuna chupa za maji ya kunywa ambazo huzitumia wakati wa mapumziko mafupi.

Wanawake wakiwa wameketi katika kiti wakimtazama mwalimu wa kike ambaye amesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi, akiwa anawafundisha namna ya kusoma na kuandika baadhi ya maneno ambayo ni ya lugha ya Kiingereza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti mingi inayotoa kivuli, wakiwa wameketi kwenye viti na wengine wakisimama, huku wakimtizama mwanaume ambaye anatoa hoja yake au kuchangia mada.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya jengo lililopambwa vizuri kwa kutumia mapulizo wakiwa wameketi kwenye viti ambavyo hutumiwa na walemavu wa miguu mbele kuna skini kubwa yenye maandishi yanayoonyesha kuwa wanajifunza lugha ya kitaliano.

Wnawake watatu walioketi katika viti mkononi wakiwa wameshikilia pemseli ambazo wanazitumia kuandikia kwene makaratasi mengi yaliyo sambaa juu ya meza ambayo wanayasoma na kuyaandika.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwanaume aliyesimama mbele yao, huku mezani kukiwa na bidhaa mbalimbali atakazozigawa kama zawadi au msaada.

Mwalimu wa kike, aliyejifunga kitambaa cha rangi nyekundu kichwani. Akiwa anasoma kitabu, huku wanafunzi watu wazima walioketi, wakimsikiliza kwa makini na kuandika, kile walichofundishwa katika madaftari yao.

Vijana watatu wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, huku nyuma yao kukiwa na bango refu lenye maadishi, wamezunguka meza ambayo juu yake ina chupa za maji ya kunywa, makaratasi pamoja na simu janja.

Kijana wakiume mwenye umri mkubwa akiwa ameketi kwenye kiti na kusoma kitabu kilichopo juu ya meza, Eneo hili nitulivu likionekana kuwa nimaktaba inayo tumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali katika rafu zilizopo ukutani.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wamesimama katika mstari. Wakiwa wameshikilia vyeti ambavyo vinaonesha kuwa wamehitimu mafunzo waliyokuwa wanapatiwa. Huku nyuma yao kukiwa kuna vyombo vya mziki.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambapo wamepatiwa mafunzo yaushonaji wa nguo za aina mbalimbali, ikiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini huku mwingine akishikilia mkasi tayari kwa ajili ya kukata na kushona kwa kutumia cherehani.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya jengo, ambapo wameketi katika madawati madogo yenye uwezo wa kukaliwa na watu wawili wanene, wakiwa wanapatiwa mafunzo yatakayowasaidia, wakiwa wanaandika kwenye madaftari.

Vijana wanne wakiume wakiwa wamesimama katika eneo la nje, wakiwa wanapatiwa mafunzo kwa kumenya nyaya nene, ambazo wanaziunganisha na vifaa mbalimbali vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza zikiwepo kompyuta mpakato.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga, na hali ya hewa inayopita katika dirisha lililo wazi. Wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo ambayo wanayatazama katika skrini ya kishkwambi, ambacho mmoja wao amekishikilia.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti ndani ya jengo, ambapo wameizunguka meza pana ya rangi nyeupe, juu yake ikiwa na makaratasi na vitabu mbalimbali wanavyotumia kuvisoma na kujadiliana.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa maandishi meupe, ikiashiria kuwa yupo ndani ya darasa, mkono mmoja ameshikilia mpira wa makaratasi uliosukwa kwa kutumia katani na mpira mwingine ameshikilia ukili uliosukwa vizuri kwa ustadi mkubwa.

Wanaume wakiwa ndani ya jengo ambapo mmoja wao anachora picha za njiti kwenye karatasi nyeupe zilizobandikwa ukutani, zikiwa zinaonesha tathimini ya kujifunza pia kuna maua ya rangi mbalimbali yanayo pendezesha sehemu hiyo.

Wanaume wawili waliochuchumaa wakiwa wanafanya sanaa ya ubunifu, kwa kuchora mchoro wa mtu akinyoosha mkono na kuchuma majani ambayo wameyabandikiza kwa kutumia gundi ili mtu huyo aonekane anachuma majani ya mti.

Wanawake wawili walioketi katika viti wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na picha inayoonyesha ramani ya eneo fulani.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti huku wakipatiwa mafunzo, wengine wakiwa wanapiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliyefanya vizuri au kuafikiana na jambo fulani.

Wanawake wawili walioketi katika viti, wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa kwenye kitabu, ambacho mmoja wao amekishikilia. Huku mwingine akinyoosha kidole kumuonesha sehemu ya kutazama, nyuma yao kuna makabati yakuhifadhia vitu mbalimbali.

Vijana wa kiume na wa kike, walioketi katika ambavyo wamening'iniza mabegi kwa nyuma, wakiwa wanajadiliana kile ambacho wamefundishwa darasani. Mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioandikwa na kuning'inizwa ukutani.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamesimama ndani ya jengo ambalo lina mwanga wa kutosha unaotokana na taa nyingi zilizofungwa juu wakiwa makini kusikiliza maelekezo au mafunzo wanayaopatiwa.

Wanaume na wanawake watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti, wakijadiliana jambo fulani, huku wakizunguka meza pana ya rangi nyeupe, juu yake ikiwa na vitabu, makaratasi na madaftari, wanayatumia.

Mwalimu wa kiume aliyevaa kitambulisho kwa kukining'iniza shingoni, akiwa amesimama darasani na kugawa vitabu kwa watu wazima walioketi katika madawati ili waweze kujisomea na kuongeza uelewa wao.

Vijana wa kike na wa kiume wa rika tofauti, wakiwa wamesimama ndani ya jengo ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa wanasikiliza kwa umakini maelezo au mafunzo ambayo wanapatiwa.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumbe huku mmoja akiwa amesimama akitoa maelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, ambapo wanapatiwa mafunzo huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuonba ruhusa ili aweze kuzungunza jambo fulani.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lenye mwanga hafifu, wakiwa wanapatiwa mafunzo, na mmoja wao akinyoosha mkono ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuchangia mada, kuuliza au kujibu swali.

Mwalimu wa kiume aliyesimama ndani ya darasa akiwa anatoa maelekezo kwa mwanafunzi mmoja mmoja ambao wameketi kwenye madawati, akiwa anawaelekeza kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya dawati.

Wanawake na wanaume walioketi katika madawati madogo yenye uwezo wa kukaliwa na watu wawili wanene, wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wakiandika kile walichokielewa kwenye madaftari ili kujikumbushia wakati wa kisahau.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamechuchumaa wakiwa wanajadiliana ubunifu kwa kuchora picha ya mtu akiwa amenyoosha mkono na kuchuma majani ambapo majani hayo yamebandikizwa katika karatasi kwakutumia gundi.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho mmoja wao anachora picha njiti katika karatasi zilizobandikwa ukutani, ikionyesha kuwa wanafanya tathmini ya kujifunza, pia kuna maua yanayoipendezesha sehemu hiyo.

Vijana wa kike na wa kiume wa rika tofauti, wakiwa wamesimama ndani ya jengo ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu, wakiwa wanasikiliza kwa umakini maelekezo au mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti kwa mpangilio wa mstari ulionyooka wakiwa makini kusikiliza mafunzo ambayo wanapatiwa, huku mezani kukiwa na madaftari wanayaandikia kile walichofundishwa.

Vijana wakike na wakiume wenye umri tofauti wakiwa wameketi katika viti ambapo wamening'iniza mabegi yao kwa nyuma wakiwa wanajadiliana maswala mbalimbali waliofundishwa, huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioning'inizwa ukutani.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambacho kina madirisha yaliyofunguliwa na kutengeneza kwa vyoo vya kupitisha hewa safi pamoja na mwanga wa jua huku vijana hao wakijadili masuala mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika madawati madogo ndani ya darasa wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayopatiwa ambayo yatawasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuandika katika madaftari.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa amesimama katikati ya darasa akitoa somo kwa watu wazima waliyoketi kwenye viti, huku wakimsikiliza kwa makini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anatoa mafunzo kwa kusoma kitabu ambapo wanafunzi wanasikiliza kwa umakini na kuandika kile alichokielewa kwenye madaftari yao ili kujikumbusha wakati wa kisahau.

Mwanamke akiwa amesimama katika chumba chenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu. Akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika viti, ambao wanamsikiliza kwa makini, kile wanachofundishwa.

Wanawake na wanaume wakiwa miketi katika madawati huku wakisoma kile kilichoandikwa katika makaratasi wanayoyatazama Eneo hili lina nguzo refu na imara zilizoshikilia paa la sehemu hiyo.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa amesimama, akichagua kitabu kimoja kati ya vinge ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao, ikiashiria kuwa eneo hilo ni maktaba inayotumika kwa ajili ya uhifadhi wa vitabu.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo lililopambwa vizuri kwa kutumia maputo ya rangi tofauti tofauti huko mbele yao kukiwa na screen kubwa inayoonyesha kuwa wanapatiwa mafunzo ya kujifunza lugha yake italiano.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wameketi katika viti huku mmoja wao akiwa amevaa kofia nyeupe, wanajadili kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza na pembeni kuna kompyuta mpakato.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika viti wakifanya majadiliano ya mada mbalimbali; huku wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanaume wawili wakiwa wamesiamama nyuma ya wanawake wameketi kwenye kiti katika mazangira ya ofisi, wakiwa wanamuelekeza namana ha kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta juu ya meza mbele yao.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanamtazama mwanaume aliyeinama akiwa anaandika kwenye karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza; pembeni kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunikwa na kuwekwa juu ya vitabu.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa ndani ya darasa lenye kompyuta nyingi zolizoharibika, wakionekana kufanya mtihani ambao ni kipimo cha uelewa wao kwa Yale waliyofundishwa darasani.

Watu walio keti katika viti wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali wakiwa ndani ya chumba chenye mwanga wakutosha unao pita katika madirisha mapana ya vioo huku mwanaume mmoja akisimama nakushika karatasi nyeupe yenye maandishi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo la nje wakiketi kwenye viti vya plastiki, huku wakivalia makoti yaliyofanana ya rangi ya bluu, wakipatiwa mafunzo na mwalimu yanayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi kwenye viti katika mandhari ya eneo la nje , wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa na mwalimu ambaye anaandika kwenye ubao wa rangi nyeupe.

Wanawake wakiwa wameketi katika vitu ndani ya chumba, huku mmoja amesimama na kuelekeza wenzake namna ya kutumia programu mbalimbali, ambazo zinapatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wajasiriamali wakiwa wapo ndani ya ofisi ndogo ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo mbalimbali wakitumia mashine za kisasa zijulikanazo kama cherehani kwa ajili ya kushonea.

Vijana watatu wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya chumba wakijadiliana mambo mbalimbali pembeni yao kuna bango refu lenye maandishi wakiwa wamezunguka meza pana juu yake na chupa ya maji ya kunywa makaratasi au vitabu pamoja na kishikwambi.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti, wakiwa wana tazamana na kujadili mambo mbalimbali, katikati yao kuna meza refu iliyo funikwa kwa kitambaa juu yake ikiwa na kipaza sauti, simu janja, kompyuta mpakato pamoja na madaftari au vitabu.

Wanawake walioketi katika viti ndani ya chumba, huku mmoja akiwa amesimama akiwa anawapa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia program mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta, zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti wakiwa wanatazama na kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza, kwajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo kujifunza au kupata taarifa pia hutumika kama sehemu ya burudani.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye kiti huku mmoja akinyoosha kidole katika skrini ya kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza ili kumuelekeza mwenzake sehemu ya kutazama. Nyuma yao kuna rafu zilizopangaliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanawake na wanaume wa rika tofauti wakiwa wamekaa katika viti ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mavunzo yasiyo rasmi. Nyuma yao akiwa mwanaume amesimama akiwa anawatazama.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa ambalo nyuma yake lina kompyuta nyingi zilizo haribika, wanafunzi hao wana mitihani wanayoifanya ili kufaulu vizuri ikiwa ni kipimo chao cha uelewa wa mambo yote waliyofundishwa.

Mwanamke aliyevaa gauni refu akiwa amesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa juu, huku akizungumza na watu walioketi katika viti ambao wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake walioketi katika viti wakiwa wanamtazama mwalimu wa kike aliesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi, akiwa anawafundisha namna yakuandika na kutamka baadhi ya maneno ya kiingereza ambayo yameandikwa ubaoni.

vijana wawili wa kiume mmoja akiwa amevaa kofia nyeupe kichwani, wakiwa wanjadili kile ambacho kimeandikwa katika kuraza ya kitabu kimefunuliwa na kuwekwa juu ya meza, pembeni kukiwa na kompyuta mpakato.

Mwanamke mtu mzima akiwa amesimama mbele ya ubao amevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akiwa anasoma baadhi ya herufi za kiswahili ambazo zimeandikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa somo kwa wanafunzi watu wazima ambao wameketi kwenye viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika katika madaftari yao kile ambacho wanafundishwa.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa au chumba cha maabara, akiwa anafundisha au kutoa somo linalohusu uchunguzi wa kisayansi kwa wanafunzi walioketi. Huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa majaribio ya kisayansi, mfano ni chupa za kemikali.

Wanaume watatu wakiwa wameketi katika viti huku mwanamke akiwa amasimama ndani ya chumba ambacho kina mwanga wa kutosha na hewa safi. Wakiwa wanamtazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Kundi kubwa la wanawake na wanaume, wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo na kuketi katika viti vyenye rangi nyeupe, wakijadili masuala mbalimbali ya kimaendeleo, huku katikati yao kukiwa na watoto waliolala juu ya mkeka.

Kundi la wanaume watu wazima wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wengi wao wakiwa wamevaa kofia kichwani, huku wakiwa na nyuso za furaha na tabasamu, wakionekana kuwa wanacheza mziki.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu isiyo rasmi inayohusiana na masuala ya ndoa, ubaoni kukiwa na maandishi yanayoonyesha maana, aina pamoja na umuhimu wa ndoa.

Wanaume na wanawake, wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambalo lina nguzo imara zilizozuia paa la jengo hilo. Wakiwa wanapatiwa mafunzo na kusikiliza kwa makini ili kuelewa vizuri.

Wanawake na wanaume wa rika tofauti, wakiwa wamejikusanya na kuketi ndani ya jengo ambalo lina madirisha kwa mfano ya vioo. Huku wakijadiliana mambo mbalimbali, kiongozi wao akiwa ameshika karatasi kubwa yenye maandishi.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wote wakiwa wanamsikiliza kile kinachofundishwa na kuandika kwenye madaftari ili waweze kujikumbushia wakati wakiwa wamesahau.

Mwalimu wa kiume, aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa anatoa mafunzo kwa watu walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, huku nyuma yao kukiwa na rafu iliyopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti na kusoma kitabu kilichopo juu ya meza kwa utulivu katika eneo la maktaba ambapo kuna rafu zilizohifadhi vitabu vya aina tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na magazeti

Mwanaume ambaye ni mwalimu aliye vaa shati jeupe la mikono mifupi akiwa anawaelekeza wanafunzi kwa kunyoosha kidole juu ya karatasi nyeupe iliyopo mezani huku wanafunzi hao wakiume wakiwa wanaitazama.

Wanaume wa rika tofauti wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambapo wanajadiliana mambo mbalimbali, ukutani kukiwa na ubao wa rangi nyeupe na kabati la mbao ambalo linatumiwa kuhifadhi vitu mbalimbali."

Mwanamke aliyesimama akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga akiwa anasoma baadhi ya maneno ambayo yameandikwa katika karatasi nyeupe, ambayo imebandikwa katika ukuta wa rangi nyeusi.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika na kuketi kwenye viti ndani ya chumba ambapo pembeni yake kuna meza ndogo juu yake kuna chupa za maji ya kunywa watakazo zitumia wakati wa mapumziko wakimaliza kufanya mazungumzo.

Kundi la wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa yasiyo rasmi na kuandika katika madaftari yao ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wameketi kwenye viti, huku wakijadiliana kilichoandikwa katika vitabu vilivyopo mezani; pembeni yao kuna rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali ikiashiria eneo hilo ni la maktaba.

Kundi la wanawake ambao wamewabeba watoto wao wadogo wamekusanyika eneo moja wakimsikiliza muuguzi wa afya aliye vaa furana ya rangi nyeupe na kizibao cha rangi chekundu akiwa anawapatia mafunzo kuhusu afya bora namalezi ya watoto wadogo.

Watu wa asili tofauti tofauti wakiwemo wazungu na afrika wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo huku nyuma yao kukiwa na ubao wa kijani, ukiwa na makaratasi yenye matangazo mbalimbali.

Wanawake wakiwa wameketi katika mabenchi marefu huku wamewabeba watoto wao, wakipatiwa mafunzo ma mwalimu ambae amesimama mbele yao akiwaelezea malezi bora na afya njema kwa watoto wadogo

Wanawake waliovaa fulana ambazo zimefanana, zikiwa ni za rangi ya blue bahari na nembo yao ikiwa ni viganja vya rangi tofauti tofauti, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika eneo la kuvutia lenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakijadiliana baadhi ya mambo ambayo yameandikwa kwenye kurasa za kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao warangi nyeusi ulio andikwa kwa maandishi meupe, ikiashiria kuwa eneo hilo ni darasa linalotumiwa kwa mafunzo, huku mkononi akiwa ameshikilia mpira pamoja na ukili ulio sukwa vizuri.

Wanaume na wanawake wenye umri mkubwa wengi wao wakiwa wamevaa kofia wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao huku wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari yao yaliyopo juu ya madawati.

Mwanamke ambaye ni mwalimu, akiwa amesimama mbele ya darasa. Akitoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile ambacho wanafundishwa kwenye madaftari.

Wanawake na wanaume wakiwa wako ndani ya jengo, ambalo lina madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo yakiwa yanapitisha hewa safi na mwanga wa kutosha, vijana hao wanajadiliana maswala mbalimbali, kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Eneo ambalo lina meza pamoja na viti vinavyotumiwa na wanafunzi mbalimbali wa kike na wa kiume kwa ajili ya kupumzika au kujisomea. Huku wakitumia kompyuta mpakato au simu janja.

Mwanamke akiwa ameketi katika kiti amevaa kofia kichwani akiwa anajisomea mwenyewe kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza, na kuandika katika daftari lake kwa kutumia penseli.

Wanaume wawili walioketi katika viti mmoja akiwa amevaa kofia nyeupe, wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kitabu kilichopo juu ya meza limefunguliwa. Huku pembeni ya kitabu hicho kukiwa na kompyuta mpakato.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti huku wakijadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia. Huku mwingine akinyoosha kidole ikiwa ni ishara ya kumwambia mwenzake atazame sehemu hiyo.

Mwalimu aliyesimama mbele ya darasa au chumba cha maabara, akiwa anatoa mafunzo ya vitendo vya kisayansi, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kufanyia majaribio kama vile chupa zilizohifadhi kemikali.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo mmoja wao amesimama akiwa anawaelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba kikionekana kama vile ofisi, wakiwa wanafanya mazungumzo, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, simu janja pamoja na makaratasi.

Kundi la watu wengi wa kike na wa kiume waliokusanyika katika eneo lenye miti mingi inayotoa vivuli, wakiwa wameketi kwenye nyasi fupi na kusikiliza hoja inayotolewa na mwanamume ambaye amesimama.

Mwanamke mwenye umri mkubwa, aliojifunga kitambaa cha rangi ya njano kichwani, akiwa ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo aliyopatiwa, kikiwa kina jina lake pamoja na saini ikiashiria umiliki.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa makini. Juu ya meza kuna: kompyuta mpakato, mabegi ya kuhifadhia vitu vidogovidogo na chupa za maji ya kunywa.

Wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wapo ndani ya jengo wameketi huku wengine wakisimama. Uvaaji wao wa mavazi unamaanisha kuwa dini yao ni ya kiislamu wakiwa wameizunguka meza iliyotandikwa kitambaa cheupe huku wakijadili mambo mbalimbali.

Kijana wakiume aliye vaa suti akiwa amesimamaa huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato akiwasilisha maada au kutoa hoja kwa jopo la watu walio keti mbele wakiwa wanamtazama, Mezani kukiwa kumefunikwa kwa kitambaa nakuna chupa za maji yakunywa.

Wanaume wawili wakiwa wanamtanzama mwanamke ambao anacheza mchezo wa kitoto unatumika kukuza akili zao kwa kupanga vitufe vidogo vya rangi tofautitofauti ili kutengeneza umbo kubwa na lenye maana.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambapo wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku mmoja wao alioketi kwenye kiti akiwa anabonyeza vitufe ili kuiamuru kompyuta hiyo kufanya jambo analohitaji.

Mwanamke aliyevaa kofia akiwa ameketi katika kiti ndani ya darasa, ambapo anajisomea mwenyewe kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza na daktari ambalo anaandika kwa kutumia penseli.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba na kuketi katika viti vya rangi ya bluu yenye muundo wa duara wakiwa wanajadili masuala mbalimbali, huku baadhi yao wakiwa wanaandika katika karatasi nyeupe walizoshikilia mkononi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo ambapo wanafanya majadiliano ya mada mbalimbali kwa kutumia madaftari, makaratasi na vitabu vilivyozagaa juu ya meza kubwa ya rangi nyeupe.

Makundi ya wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki ndani ya jengo, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali katika karatasi nyeupe, mmoja wao aliyeishikiliaa mkononi.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili wote wakiwa makini kutazama kilichopo katika skrini ya kompyuta mpakato, ambayo iliyopo mbele yao juu ya meza.

Wanaume wakiwa wamesimama ndani ya jengo, wakiwa wamevalia mavazi kama vile suti na kanzu, wakiwa wanamtazama mmoja wao aliyo inama akiwa anaandika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi kwenye viti wakionekana kuwa wanafanya mazungumzo ili kuelekezana kile kilichopo katika skrini ya kompyuta mpakato ambazo zipo juu ya meza.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama katika eneo zuri na la kuvutia, lenye miti mirefu chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani; mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu ambacho amekifungua, akisoma kurasa ya kitabu hicho.

Kundi kubwa lawatu wakiwa wameketi kwenye nyasi fupi za rangi ya kijani chini ya miti ambapo wanasikiliza kile ambacho kiongozi wao wakiume akiwa anawaambia amesimama katikati katika eneo lenye uwazi.

Vijana wakike na kiume wa rika tofauti, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama; huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulio na maandishi.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi, akiwa amesimama pembeni ya ubao akimtazama mwanafunzi wa kike, ambaye anamfundisha hesabu za kujumlisha na irabu za kiswahili. Akiwa anaandika kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa amesimama, huku wanawake wawili wakiwa wameketi wote wana nyuso za furaha wakitabasamu, ikiashiria kuwa kile walichokitazama katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kimewafurahisha sana.

Wanaume watu wazima na wanawake walio vaa vitambulisho wakining'iniza shingoni kwa kutumia kamba, wapo ndani ya jengo ambapo wanaandaa mada kwaajili ya kuwasilisha katika karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume, wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa na kuketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao. Huku wakisikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na kuandika katika madaftari.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wa rika tofauti wakiwa wameketi katika viti, huku mezani kila mmoja akiwa na karatasi anayoisoma. Eneo hilo lina nguzo refu na imara ambazo zimeshikilia paa, linalowakinga na mvua au mwanga wa jua.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika jengo ambalo linaonekana kama vile ni ofisi, wakijadiliana baadhi ya mambo, huku wengine wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya eneo la nje. Wakiwa wameizunguka meza ambayo, yenye muundo wa duara juu yake ikiwa na vitabu, makaratasi, simujanja pamoja na pochi.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapanda yaliyofunikwa kwa mapazia ya rangi ya njano, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali kwa kutazama screen ya kompyuta mpakato ambazo zipo juu ya meza.

Vijana wa kike na wakiume ambao wameketi katika viti huku wakitazama na kusoma makaratasi yaliyopo mezani, wapo katika eneo lenye uwazi kukiwa na nguzo refu na imara zilizoshikilia paa ambalo linawakinga na mwanga mkali wa jua.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti, ambavyo vimetengenezwa kwa chuma na mbao wakiwa wanapatiwa mafunzo huku nyuma yao, akionekana mwanaume ambaye amesimama akiwa anawatazama.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mifupi, akiwa ananyoosha karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza, kutoa maelekezo kwa wanafunzi walioketi juu ya viti ili waweze kuitazama.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wamening'iniza mabegi kwenye viti hivyo wakiwa wanajadiliana kile walichofundishwa huko mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe iliyoning'inizwa ukutani.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu katika muundo wa duara, wakijadiliana maswala mbalimbali huku baadhi yao wakiandika kile kinachojadiliwa kwenye makaratasi.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha plastiki, ndani ya jengo ambalo lina eneo kubwa lililo na uwazi, akiwa amefungua katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza na kusoma kile ambacho kimeandikwa.

Kijana wa kiume akiwa ameketi kwenye kiti huku upande wake wa kushoto na kulea kuna wanawake wawili wote wakiwa wanaitazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti kwa upande wake wa kushoto na upande wa kulia wakiwemo wanawake wawili ambao wote wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanawake na wanaume watu wazima, wakiwa wameketi katika viti, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta ambazo zipo juu ya meza, akifanya mambo yake binafsi, kama vile kupata elimu au taarifa. Pia huweza kutumika kama burudani.

Mwalimu wa kike aliyevaa fulana ya rangi nyekundu na suruali, akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa watu wazima ambao wameketi kwenye viti wakimsikiliza kwa makini na nyuma ya darasa hilo kuna madirisha mapana ya vioo.

Darasa kubwa ambalo lina madawati marefu kukiwa kuna watu wameketi wenye umri mkubwa wakiwa wana mtihani wanaojaza ili kuweza kufaulu ikiwa ni kipimo cha uelewa wao kwa yale yote waliofundishwa.

Darasa kubwa ambalo lina madawati marefu kukiwa na watu wazima wameketi ambapo wanafanya mtihani ili kufaulu vizuri ikiwa mtihani ni kipimo cha uelewa wao kwa kila walichofundishwa.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti ndani ya jengo, ambapo wanapatiwa mafunzo muhimu, mezani kukiwa na kompyuta mpakato, mabegi ya kuhifadhia vitu vyao na chupa za maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi katika viti kwenye muundo wa duara, huku wakijadili baadhi ya mambo na kusoma karatasi ya kushikilia mikononi. Pembeni kuna meza ambayo juu yake inachupa za maji ya kunywa, zitakazotumia wakati wa mapumziko mafupi.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti na kusoma kitabu kilichopo juu ya meza katika eneo tulivu la maktaba, huku nyuma yake kukiwa kuna rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Mwanaume aliyesimama mbele ya darasa akiwa nasoma kitabu ili kuwafundisha wanafunzi ambao ni watu wazima, wameketi kwenye viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa huku baadhi yao wakiwa hawaandiki.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mifupi, akiwa ananyooosha kidole juu ya karatasi nyeupe iliyopo mezani, ili kuwaelekeza wanafunzi wakiume walioketi katika viti wakiwa wanaitazama karatasi hiyo.

Kijana wa kiume akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanaume ambaye amevaa suti, cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora na kufanya vizuri kati ya wengi, ambao amesoma nao darasa moja.

Kijana wakiume akiwa ameketi kwenye dawati lililotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, amevaa koti la rangi ya bluu akiwa anajisomea mwenyewe kwa kuandika katika daftari lake akitumia penseli.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya ofisi, ambapo wanafanya shughuli za kijasiriamali ya ushonaji wa nguo za aina mbalimbali; wakiwa wanapatiana mafunzo ya namna ya kutumia cherehani kwa ajili ya kushonea.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi kwenye vyiti huku wakitazama vitabu na makaratasi yaliopo juu ya meza ili kuyajadili, nyuma yao kuna rafu iliyopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Mwanamke aliyevaa gauni refu na kufunga kitambaa kichwani, akiwa amesimama katika kibaraza kidogo nje ya nyumba akitoa elimu kwa watu walioketi kwenye mkeka. Wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wapo ndani ya chumba, wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza mbao, huku nyuma yao kukiwa na ubao ambao umebandikwa makaratasi mengi ya rangi nyeupe.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wamo ndani ya jengo lenye nguzo ndefu na imara zilizoshikilia paa la jengo hilo, wakiwa wameketi kwa utulivu na kusikiliza mafunzo ambayo wanapatiwa.

Mwalimu wa kike aliyevaa kitambaa kichwani cha rangi nyekundu, akiwa anasoma kitabu kwa wanafunzi walioketi katika viti, wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yao.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, wakimtazama mwanaume ambaye ameinama akiwa anaandika katika karatasi ya rangi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba. Ambapo wanajifunza namna ya kuandika na kuchora herufi na alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi, wakichorea katika makaratasi ya rangi nyeupe.

Vijana watatu wakike wakiwa wameketi katika viti, wana nyuso za furaha wamevaa fulana zenye maandishi yameandikwa kwa lugha ya kiingereza yakiwa yanafanana kila mmoja ameshika penseli anayotumia kuandika katika makaratasi yaliyoko juu ya meza.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa rangi nyeupe mmoja wao, akiwa anabandika karatasi katika ubao huku mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo ambalo amelishikilia mkononi.

Watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na ya kiume. Wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa. Ambapo kila mmoja anatumia madaftari au vitabu, kwa ajili ya kujisomea mwenyewe.

Wanaume wakiwa wamesimama na kuvaa mavazi nadhifu sana kama suti na kanzu, huku wakimtazama mwenzao ambaye ameinama akiwa anaandika katika karatasi kubwa za rangi nyeupe, zilizopo juu ya meza.

Mwanamke aliyevaa gauni refu, akiwa amesimama ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga unaotokana na taa nyingi, zilizofungwa juu. Akiwa anawapatia mafunzo kundi la watu walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa utulivu.

Wanawake watatu, wakiwa wameketi katika viti wakiwa wamevalia mavazi ya kupendeza, kila mmoja ameshika penseli ambayo anaitumia kuandikia katika makaratasi meupe yaliyosambazwa juu ya meza.

Kundi la wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba wakivalia mavazi nadhifu ya kanzu na suti huku mmoja wao akiwa ameinama akiandika katika makaratasi ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika wameketi kwenye viti vya plastiki, ndani ya jengo ambalo lina nguzo imara zilizoshikilia paa la jengo hilo, wakiwa wanasikiliza kwa umakini na kwa utulivu mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake na wanaume walioketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu vikiwa katika muundo wa duara, huku wakijadiliana baadhi ya mambo na wenzao wakiwa wanaandika kwenye karatasi nyeupe kile ambacho kinazungumziwa.

Wanawake na wanaume waliyojikusanya katika chumba wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu, katika muundo wa duara, huku wakijadiliana baadhi ya mambo, na wengine wakiwa wanaandika kwenye karatasi nyeupe walizoshika mkononi.

Mwanamme aliyeketi kwenye keti akiwa anatazama na kusoma kitabu kilichopo mezani katika eneo tulivu la maktaba, huku nyuma yake kukiwa na rafu ambayo imepangiliwa vitabu vya aina tofautitofauti.

Kundi la wanawake wakiwa ndani ya jengo au ofisi, ambapo wapo kwa ajili ya kushona nguo za aina mbalimbali, ikiwa wanapeana mafunzo au ujuzi ili waweze kufanikiwa na kujiingizia kipato.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika viti, wakijadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu kijulikanacho kama biblia kwa watu wengi ambapo wanaandika kile walichojifunza kwenye madaftari.

Mwalimu aliosimama mbele ya darasa au chumba cha maabara, akiwa anatoa elimu ya sayansi ya vitendo kwa wanafunzi walioketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na chupa zinazotumika kuhifadhia kemikali.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti huku mmoja amesimama, akiwa anawapatia maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta ambazo zipo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya ofisi ndogo, ambayo wanaitumia kwa shughuli ya ujasiriliamali ya ushonaji wa mavazi au nguo. Huku wakiwa wanapatiwa mafunzo, ya namana ya kushona nguo kwa kutumia cherehani.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wameketi katika viti wakifanya majadiliano ya kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa ya kitabu kinachojulikana kama Biblia, huku wakiwa na madaftari madogo ambayo wanatumia kwa ajili ya kuandika kile ambacho wamejifunza.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti ndani ya darasa akiwa anajisomea peke yake kwa kutumia kitabu, ambacho kipo juu ya meza na kuandika kwenye daftari lake akiwa anatumia penseli aliyoshikilia mkononi.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti, huku wakining'iniza mabegi yao kwa nyuma, wanajadili mambo mbalimbali waliyofundishwa darasani ambapo kuna ubao wa rangi nyeupe umening'inizwa ukutani.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa au chumba cha maabara, ambapo anatoa elimu ya vitendo kwa wanafunzi walioketi kwenye viti, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya kufanya uchunguzi wa kisayansi, mfano ni chupa zenye kemikali.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushinaji wa nguo, wakiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini, huku mmoja akiwa ameshika mkasi tayari kwa ajili ya kukata, na kushona kwa kutumia cherehani.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi kwenye viti na kuvaa mavazi ya kiutamaduni ya kabila la wairaki au wamasai. Wakiwa wanapatiwa mafunzo ya namna ya kuandika na kusoma irabu za kiswahili.

Wanawake waliobeba watoto wao wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo wakimsikiliza muuguzi wa afya aliyevaa kizibao cha rangi nyekundu, akiwa anawapatia mafunzo au elimu inayohusu malezi bora na afya njema kwa watoto wadogo.

Wanaume walioketi katika viti ndani ya chumba ambapo mmoja wao amesimama akiwa anawaelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke ambaye ameketi wakiwa wanamwelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta iliyopo juu ya meza mbele yao.

Kundi la wanaume wakiwa wapo ndani ya nyumba, ambapo mmoja wao anachora picha ya njiti katika karatasi nyeupe zilizobandikwa ukutani, kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa Kiingereza yakionyesha kuwa wanafanya tathmini ya kujifunza.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, mabegi ya kuhifadhia vitu vidogo vidogo pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, mezani kukiwa na vitabu na madaftari wanavyotumia kwa ajili ya kujifunzia, huku kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni baskeli kimeegemezwa kwenye ukuta.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti vya rangi nyekundu, huku wakijadiliana baadhi ya mambo kwa kutumia madaftari, vitabu, na makaratasi yaliyotapakaa juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti, wamevaa mavazi mazuri ya kuwapendezesha, huku mkononi wakishikilia penseli wanazozitumia kuandikia makaratasi yaliyozagaa juu ya meza.

Mwanaume na mwanamke walio vaa majoho marefu na kofia vichwani wakiwa wanapiga picha ya pamoja katika mahafali yao, huku wakikabidhiana cheti kinacho onyesha taaluma walio somea na taasisi iliyo wapatia mafunzo.

Mwanaume akiwa amesimama, ambaye anatoa mafunzo kwa kundi la wanawake walioketi, wakiwa wanamtazama na kumsikiliza kwa makini, ili kuelewa kile anachofundisha. Nyuma yao kuna ubao mweusi uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Mwanaume ambaye ni mwalimu, akiwa amesimama na kutoa mafunzo kwa kundi la wanawake walioketi, wakiwa wanamtazama na kumsikiliza kwa umakini na kwa utulivu mkubwa ili waweze kuelewa vizuri kile wanachofundishwa.

Mwanamke aliyesuka, akiwa anatazama kompyuta iliyopo mbele yake kwa ajili ya kujifunza. Huku nyuma yake kukiwa na vijana wengine, ambao pia wanatumia kompyuta kwa ajili ya kujiongezea maarifa na uelewa.

Kijana wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi ambaye ni mwalimu, akiwa amesimama pembeni ya ubao akimtazama mwanamke aliyemfundisha, akiwa anaandika hesabu za kujumlisha pamoja na irabu za kiswahili katika ubao wa rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi, akiwa anachagua kitabu kimoja kati ya vingi ambavyo vimepangiliwa vizuri katika rafu za mbao, ikiashiria kuwa eneo hilo ni maktaba inayotumika kwa ajili ya uhifadhi wa vitabu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa mafunzo kwa watu wazima ambao wameketi kwenye viti wakimsikiliza; nyuma yao kuna rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lenye madirisha mapana wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku mmoja aliyeketi akiwa anabonyeza vitufe vya kompyuta hiyo.

Wanafunzi waliovaa sare za mavazi ya rangi ya maziwa, wakiwa wapo ndani ya jengo pana ambapo, kuna vifaa mbalimbali vya kielektroniki vipo juu ya meza, wakipatiwa mafunzo ya namna ya kuvitumia na kutengeneza.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika madawati yaliyo tengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na mbao ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo au elimu ili kuongeza maarifa.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu wazima, walioketi kwenye viti vya rangi ya machungwa kwa mpangilio wa mistari, huku mmoja wao akiwa amesimama akichangia hoja, kueleza au kujibu swali.

Kijana wa kiume akiwa amesimama huku mezani kuna komputa mpakato, akiwasilisha mada au kutoa hoja kwa kundi la viongozi ambao wameketi mbele yao wakiwa wanatazamana. Mbele yao kuna meza yenye vinywaji ambayo ni maji na meza hizo zimefunikwa kwa vitambaa.

Mwanamke ambaye ni mwalimu aliyevaa kitambaa cha rangi nyekundu kichwani, akiwa anasoma kitabu ili kuwafundisha wanafunzi watu wazima waliyoketi katika viti wakiwa wanamsikiliza na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari

Watu wa asili mbalimbali wakiwemo wa afrika na wazungu wameketi katika viti huku wakipatiwa mafunzo na mmoja wao akiwa amenyoosha mkono ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza jambo analotaka kusema.

Mwanamke na mwanaume wameketi katika viti wakiwa wanajadiliana jambo ndani ya jengo ambalo lina madirisha mengi ya vioo, huku mezani kukiwa kuna kompyuta mpakato ambayo wanaitumia.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika nje ya nyumba wakionekana kuwa ni familia au watu wa karibu wanaojuana, wakiwa wanafanya mazungumzo na baadhi yao wakisoma vitabu ambavyo wamevishika mkononi.

Mwanamke aliyevaa kofia kichwani akiwa ameketi katika kiti ndani ya darasa ambapo anajisomea kwa kutumia kitabu kilichopo juu ya meza na kuandika kwenye daftari ambapo anatumia penseli aliyoshikilia.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika wote wakiwa wamevaa majoho marefu na kofia kichwani, wakipiga picha ya pamoja wakati wa mahafali yao ya kuhitimu mafunzo au elimu waliyopatiwa kwa mda mrefu.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa ambalo limepakwa rangi njano katika kuta zake. Wakiwa wanamsikiliza mwalimu na kutazama ubao uliopo mbele yao wa rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevaa kofia akiwa ameketi Katika kiti ndani ya darasa. Ambapo anajifunza mwenyewe kwa kutumia kitabu pamoja na daftari ambalo analiandika kwa kutumia penseli aliyoishikilia mkononi.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamechuchumaa wakifanya sanaa na ubunifu, kwa kuchora picha ya mtu kwenye karatasi aliyenyoosha mkono na kuchuma majani kutoka kwenye mti, ambapo majani hayo wameyabandikiza.

Eneo ambalo lina meza pamoja na viti vya kukalia linalotumiwa na wanafunzi wengi kwa ajili ya kujisomea au kupumzika, kwa kutumia kompyuta mpakato, simu janja na madaftari au vitabu.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo yasiyo rasmi yanayohusiana na ndoa, ubaoni kukiwa na maana, aina, pamoja na umuhimu wa ndoa.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti vya rangi nyekundu, ambapo wanafanya majadiliano ya mambo mbalimbali kwa kutumia vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Kijana wa kiume mwenye nyuso ya furaha na tabasamu akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti katika mahafali. Cheti hicho kinaonyesha kuwa amefanya vizuri na amekuwa mwanafunzi bora.

Watu wazima wa kike na wakiume, wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo linaloonekana kama vile ni ofisi, wakifanya mazungumzo mbalimbali. Huku kukiwa na makaratasi, tarakilishi mpakato na chupa za maji ya kunywa mezani.

Wanawake pamoja na wanaume watu wazima wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, ambapo wameketi huku wengine wakisimama na uvaaji wao unaashiria kuwa dini yao ni ya kiislamu, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo. Huku wakivalia sare za fulana ya rangi ya bluu bahari, ambazo zina nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi tofautitofauti.

Watu wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti mirefu inayotoa vimvuli, ikiashiria kuwa wako katika mkutano, wameketi kwenye viti vya rangi nyeupe huku mmoja wao akiwa amesimama katikati akitoa mada au kuchangia hoja.

Wanawake na wanaume, waliokusanyika ndani ya jengo, ambapo wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na vyuma, wakiwa wanapatiwa mafunzo na kuandika, kile wanachokifundishwa katika madaftari yao.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi ya nyeupe, akiwa amesimama ndani ya jengo akitoa mafunzo au elimu kwa kundi la watu wazima walaioketi katika viti, wakiwa wanasikiliza kwa makini ili waweze kuelewa na kuandika kwenye madaftari.

Kijana mmoja wa kiume na wawili wakike, wakiwa wameketi katika viti kila mmoja akiwa anatumia kompyuta iliyopo juu ya meza ili kujipatia taarifa au kwa ajili ya mawasiliano. Pembeni kuna chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume waliovalia fulana za rangi nyekundu, wakiwa wameketi katika viti ambavyo hutumiwa na walemavu wa miguu, ndani ya jengo lililopambwa kwa kutumia mapulizo, mbele yao kuna skrini kubwa, inaonyesha kuwa wanajifunza lugha ya Kiitaliano.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa maandishi meupe, ikiashiria yupo katika chumba cha darasa, huku mkono mmoja akiwa ameshika mpira wa makaratasi uliosukwa kwa katani, na mkono mwingine ameshikilia ukili uliosukwa kwa umaridadi mkubwa.

Wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, kila mmoja akiwa yupo makini katika kuandika, katika karatasi iliyopo juu ya meza ikionekana kuwa wanafanya mtihani ili waweze kufaulu vizuri.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambapo wanajadiliana mambo mbalimbali huku mezani kukiwa kuna kompyuta mpakato wanazozitumia pia kuna chupa za kuhifadhia vimiminika mfano ni maji au chai.

Mwanamke aliyevaa gauni refu na kujifunga kitambaa kichwani, akiwa amesimama katika kibaraza kidogo cha nyumba akitoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi kwenye mkeka, wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yao.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa ambalo lina kompyuta nyingi zilizoharibika, kila mmoja akiwa na mtihani anayepaswa kuujaza ili aweze kufaulu vizuri.

Wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba wamesimama wakivaa mavazi nadhifu sana kama vile suti na kanzu, huku mmoja wao akiwa ameinama na kuandika kwenye makaratasi makubwa ya rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza.

Mwanaume aliyesimama ndani ya jengo akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi kwenye viti vya rangi ya machungwa, vilivyopangwa katika mstari huku mmoja wao akiwa amesimama na kujibu swali, kuuliza, au kuchangia mada.

Mwanaume mmoja na wanawake watatu wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina mwanga hafifu, wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika moja ya kitabu ambacho kimefunuliwa na kuwekwa juu ya meza.

Vijana watatu wakiume wakiwa wameketi kwenye viti wakizunguka meza pana ambayo juu yake ina chupa za maji ya kunywa, makaratasi pamoja na kishkwambi na pembeni kuna bango refu la rangi nyeupe

Mkusanyiko au kundi kubwa la wanawake, wakiwa wameketi katika viti huko wakifundishwa namna ya kushona nguo kwa kutumia vitambaa vidogo sindano zilizo na uzi pamoja na mikasi ya kukatia.

Kundi la wanaume na wanawake waliokusanyika ndani ya jengo, ambapo wameizunguka meza kubwa, juu yake kukiwa na vitabu madaftari na makaratasi wanayotumia kuyasoma na kujadili vile vilivyoandikwa.

Wanaume na wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi huku wengine wakisimama ndani ya nyumba, mavazi waliovaa yanaashiria kuwa dini yao ni ya kiislamu wakiwa wanajadili masuala mbalimbali.

Wanawake watatu walioketi katika viti, wakiwa wamevaa fulana ambazo zina maandishi ya kingereza yaliyofanana. Wote wameshikilia penseli, wanazotumia kuandikia katika makaratasi meupe ambayo yamesambazwa juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi wengine wakisimama ndani ya jengo ambalo linaonekana kama ofisi huku akijadiliana masuala mbalimbali juu ya meza kuna makaratasi kompyuta mpakato si mjanja pamoja na chupa za maji.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi nje ya nyumba, wakionekana kuwa ni familia au watu wa karibu wanaojuana, wakifanya majadiliano ya mambo mbalimbali huku wengine wakiwa wanajisomea vitabu walivyoshika mkononi.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti wakijadiliana masuala mbalimbali ndani ya jengo ambalo lina madirisha mapana ya vioo, huku mmoja wao aliyesimama akiwa ameshika karatasi ambalo lina maandishi.

Vijana wa kiume alioketi katika kiti huku upande wake wa kulia na kushoto wakiwa wapo wanawake wawili, wote wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la shamba ambapo kuna mazao yaliyo stawi ya rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanapatiwa mafunzo yanayohusiana na kilimo bora na cha kisasa, huku baadhi yao wakiandika wanayo fundishwa kwenye madaftari.

Kundi la watu waliokusanyika wakiwa wameketi kwenye nyasi fupi chini ya miti mirefu inayotoa vivuli wakiwa wanamsikiliza mwanamume ambaye amesimama katikati yao kwenye eneo lililo na uwazi.

Mwanaume aliyeketi kwenye kiti akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza, Akiwa sehemu tulivu ya maktaba ambapo vitabu vya aina mbalimbali vimepangiliwa katika rafu zilizopo nyuma yake ikiwa ni pamoja na magazeti.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, mezani kukiwa na vitabu na madaftari wanayotumia kujifunzia. Pia kuna basikeli ambayo ni chombo cha usafiri kimeegemezwa ukutani.

Wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambapo baadhi yao wamevaa suti na wengine kanzu, wakiwa wanamtazama mmoja wao aliyeinama akiwa anaandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume waliovaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi; wakiwa na nyuso za furaha na kupiga picha ya pamoja ikiwa ni kama kumbukubu katika mahafali yao ya kuhitimu mafunzo waliyopatiwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya ubao, mmoja aliyevaa fulana ya rangi ya bluu akiwa anabandika karatasi katika ubao, na mwingine aliyevaa fulana ya rangi nyeupe, akiwa anaandika kwenye daftari dogo aliloshikilia mkononi.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi katika viti, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali kwa kutumia vipeperushi au makaratasi pamoja na vitabu vilivyopo juu ya meza pana.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi kwenye kiti huku pembeni yake kukiwa kuna wanawake wawili wote wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanawake na wanaume walioketi kwenye viti wakiwa wana tazama kompyuta zilizopo mbele yao juu ya meza, wakitumia kwa matumizi yao binafsi kama vile; kupata taarifa burudani au kujielimisha.

Vijana wakike kwa wa kiume wakiwa wameketi katika viti kwenye muundo wa duara, ambapo kila mmoja ana karatasi mkononi wanazisoma, pembeni kuna meza yenye chupa za maji ya kunywa watakazotumia wakati wa mapumziko mafupi.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke aliyeketi kwenye kiti katika mazingira ya ofisi. Wakiwa wanamuelekeza namna ya kutumia program mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta iliyopo mbele yao juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya chumba cha darasa, ambacho kimepakwa rangi ya njano, ukutani mbele kukiwa kuna ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi, ambao umening’inizwa.

Wanawake wakiwa wameketi katika mabenchi marefu wakiwabeba watoto wao . Huku mwalimu akiwa amesimama mbele akitoa mafunzo kuhusu malezi bora na afya ya watoto wadogo . Wakiwa ndani ya chumba ambacho kina televisheni imeninginizwa ukutani.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakionekana kuwa ni wafanyakazi wa eneo fulani, wakiwa wameketi katika madawati madogo yaliyotengenezwa kwa mbao huku wakiwa wanapatiwa mafunzo ambayo yatawasaidia katika shughuli zao za Kila siku.

Wanawake walioketi katika viti huku wakishikilia pochi zao wanajadiliana baadhi ya mambo, huku nyuma yao kukiwa na ubao mweusi wenye maandishi meupe ikiashiria kuwa eneo hilo ni chumba cha darasa.

Mwanamke aliyesuka akiwa anatazama kompyuta iliyopo mbele yake ili kuweza kujifunza. Huku nyuma yake kukiwa na vijana wa kike na wa kiume ambao pia wanatumia kompyuta ili kujiongezea maarifa na uelewa wao.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wanatazama skirini ya kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na kibao ambacho kimeandikwa karatasi za rangi nyeupe.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti katika mandhari ya nje wote wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu, wakipatiwa mafunzo na mwalimu anayeandika katika ubao mdogo inayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa na kuketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao na chuma, huku wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari.

Bibi akiwa ameketi kwenye dawati akiwa anatazama kitabu ambacho kina maandishi pamoja na picha, nyuma yake kuna chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki, pia kuna mashamba makubwa yenye nyasi kavu.

Wanaume watatu wakiwa wapo ndani ya jengo, mmoja aliyevaa kanzu ameinama, akiandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza. Ambapo wawili wameegemea, wakiwa wanamtazama kile anachoandika.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba ambapo wanachora michoro njiti katika karatasi zilizobandikwa ukutani, zikionyesha ni tathmini ya kujifunza pia kuna maua ambayo yanaipendezesha sehemu hiyo.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti ndani ya ofisi wakiwa wanamsaidia kumwelekeza jinsi ya kutumia program mbalimbali zilizopo katika kompyuta ambayo ipo juu ya meza mbele yao.

Wanawake watatu waliovaa fulana zenye maandishi yenye kufanana yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza, mkononi wameshikilia penseli ambazo wanazitumia kuandika katika makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Mwanamke aliyesimama ndani ya darasa mwenye nyuso ya furaha akitabasamu wamesuka nywele ndefu za rangi nyeusi, na kuvaa koti la rangi ya bluu huku mkononi ameshikilia kompyuta mpakato anaibonyeza vitufe vyake ili kuiongoza kufanya shughuli fulani.

Kundi la wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, na kuvaa mavazi tofauti tofauti, kila mmoja akiwa anajaza maswali yaliyopo katika mtihani, ikiwa ni kama kipimo cha uelewa wa mambo yote ambayo wamefundishwa.

Vijana wa kike na wa kiume wenye rika tofauti waliovaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi, wamesimama kwa pamoja ili kupata picha ya kumbukumbu wakati wa mahafali, ikiwa wamehitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa amesimama katika maktaba ambayo inatumika kuhifadhi vitabu vya aina na lugha mbalimbali, zimehifadhiwa katika rafu za mbao akiwa anachagua kitabu kimoja ili kwenda kukisoma.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi watu wazima walioketi katika viti, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachojifunza kwenye madaftari ili waweze kujikumbushia wakati wakisahau.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevaa kofia wameketi katika madawati madogo ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo muhimu na wakiandika katika madaftari yao ili waweze kujikumbushia kipindi watakapo sahau.

Wanawake walioketi katika viti wakiwa wanamtazama mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi akiwa anawafunza namna ya kusoma na kuandika baadhi ya maneno ya kiingereza

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya chumba cha darasa, ambacho kimepakwa rangi ya njano katika kuta zake, mbele kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi, ukiwa umening'inizwa ukutani.

Mwanamke na mwanaume wakiwa ameketi katika viti ndani ya chumba ambacho kina madirisha mengi yaliyotengenezwa kwa vyoo wakiwa wanajadili mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume walioketi katika viti wakiwa wanajifunza namna ya kuchora au kuandika herufi na alama tofauti tofauti kwa kutumia wino wa rangi nyeusi wakichora kwenye makaratasi ya rangi nyeupe

Mwanaume mmoja na wanawake watatu wakiwa wameketi katika darasa, ambalo lina mwanga hafifu, wakiwa wanajadili baadhi ya mambo yaliyoandikwa katika vitabu vilivyofunuliwa na kuwekwa juu ya meza.

Wanaume wawili wakiwa wameketi, huku mmoja akivaa kofia nyeupe. Wanajadili kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza. Huku pembeni ya kitabu hicho kukiwa na kompyuta mpakato iliyofunguliwa.

Mwanaume akiwa amesimama, huku wanawake wawili wakiwa wameketi. Wote wana nyuso za tabasamu, wakifurahi. Ikiashiria kuwa kile walichokitazama katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kimewafurahisha sana.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, mandhari yake ikionekana kuwa ni ofisi za kufanyia kazi, wameketi huku wakijadiliana suala mbalimbali huku wengine wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kike alievaa kofia nyeupe akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anatoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini, na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari yao.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wakiwa wamesimama katika mstari ulionyooka, wote wameshikilia vyeti ambavyo vinaonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa kwa muda mrefu.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambalo lina kompyuta nyingi zilizoharibika, wengi wao wakiwa wanafanya mtihani, ambao ni kipimo cha uelewa wa yale yote ambayo wamefundishwa.

Kijana wa kiume alievaa fulana ya rangi nyekundu ameweka pemseli sikioni, akiwa kwene maeneo ambapo wanatengeneza vifaa vya samani akisoma kitabu alichoshika mkononi , huku wenzake wakiwa wanamsikiliza.

Wanawake wameketi katika viti, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya kuandika na kusoma irabu za kiswahili katika ubao mdogo na makaratasi.

Vijana wa kiume wa rika tofauti wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakijadiliana masuala mbalimbali, huku ukutani kukiwa na ubao wa rangi nyeupe na kabati la mbao ambalo hutumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Mwanamke akiwa ameketi akitazama kompyuta iliyopombele yake ilikuweza kujifunza, huku nyuma yake kukiwepo na vijana wengine ambao pia wanatumia kompyuta kwa ajili ya kujipatia maarifa nakuongeza uelewa.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu, ndani ya jengo ambalo lina nguzo ndefu na imara zilzoshikilia paa la jengo hilo. Wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.